Shule nyingi hapa nchini Kenya, hukusanyika kwenye gwaride Kila Jumatatu na Ijumaa ili kufunga bendera ya Kenya na pia ili walimu waeze kuwahutubia wanafunzi.

Kwenye somo la Kiswahili wanafunzi wanajifunza mbinu za usafiri. La kwanza kuna gari ambalo ni gari linaloitwa lori, ingine kuna gari la moshi na la mwisho kuna baiskeli.

Ni muhimu kuwapeleka watoto wetu shuleni hasa wakiwa wadogo. Wanapohitimu umri wa kupelekwa shule, ni vyema wapelekwa ili wajifunze jinsi ya kusoma na jinsi ya kuandika. Hii inawasaidia hata wanapokuwa wakubwa.

Dunia ya sasa imebadilika na kuwa ya kijiditali. Vifaa vya kijiditali inatumika katika elimu ya kisasa. Wanafunzi wakati mwengine hutumia vitu kama tarakilishi wakati wanasoma shuleni.

Kitabu cha somo la sayansi la kompiuta kwa kimombo computer science gredi la saba limechapishwa na waandikaji vitabu wanaojulikana kwa kimombo kama Longhorn.

Elimu imeweza kuleta watu pamoja hasa wale walio na ulemavu. Katika ulimwengu wa kisasa wa elimu hadi wale watoto au watu walio na ulemavu wanapewa nafasi ya kuweza kucheza michezo wanayopenda.

Elimu iliwaleta pamoja wananchi wa Kenya walemavu na wale wasiokuwa na ulemavu katika tamasha lililoandaliwa hapa jijini Nairobi.

Katika madarasa mengi ya mashule hapa nchini Kenya ukiangalia kwenye kuta watoto huwa wameekewa chati ambazo zinawasaidia kutambua na kusoma. Pia kunakuanga na kabati ambapo walimu au wanafunzi wanaweza kuweka vitabu vyao.

Katika darasa la gredi la pili, kwenye shule moja maarufu hapa nchini, ukutani pamewekwa chati iliyochorwa saa. Chati hiyo inawasaidia wanafunzi kuweza kutambua na kujua kusoma saa.

Mazingira ya shule yanapaswa kuwa safi na ya kuvutia wanafunzi. Mazingira hiyo yanapaswa kuwa bila kelele ili kufanikisha elimu na masomo. Vilevile, katika mazingira ya shule, ni muhimu kupanda maua au miti ili kuleta hewa safi.

Elimu ni nguzo inayowasaidia watu kukuza talanta yao. Hasia Sururu ni msichana aliye na talanta ya uendeshaji meli na kwa saa hizi anafanya kazi ya kuendesha meli katika mto wa Oise.

Darasani kila mwanafunzi ana dawati lake ambalo anatumia wakati ambapo yuko shuleni. Vilevile shuleni siku hizi walimu wanatumia ubao wa kuandikwa na kalamu ya wino, ila hapo kitambo walikuwa wanatumia ubao ambao unaandikwa na chokaa .

Jamaa moja mlemavu, kwa jina Samson Ojuka ambaye ni Mkenya, alizaliwa mwezi wa nne tarehe kumi na tatu miaka elfu moja mia tisa tisini na tisa, anacheza mchezo wa kuruka na hivi sasa anafanya mazoezi.

Elimu imewasaidia watu wengi hapa nchini kukuza talanta yao kwani wale walio na talanta ya kushiriki katika riadha elimu inawasaidia kushughulikia kile ambacho wanacho hitaji ili waweze kuenda nchi za mbali mbali kushiriki riadha.

Wakati mwingi wanafunzi shuleni huwa hawaruhusiwi kutumia milango ya walimu kutoka nje. Hii huwa njia ya nidhamu na masharti haya, huwa yamewekwa ili watoto wayazingatie.

Katika elimu ya kisasa mmoja wapo ya somo ambazo wanafunzi husoma ni kujifunza kupiga mbizi. Wanafunzi hupelekwa mahali ambapo wanawezapiga mbizi maarufu kwa kimombo swimming pool na wao huelezewa mavazi ambayo wanahitaji ili kupiga mbizi.

Kila shule huwa na ratiba ambayo huzingatia kwa somo fulani linasomwa katika muda fulani. Katika ratiba ya somo na kompyuta na shule ya msingi ya Thika Road inaonyesha kuwa wanafunzi husoma kwa dakika arubaini.

Kwa vile somo la kompyuta limeangaziwa hapa nchini katika shule nyingi watu wameamua kujenga maabara ili wanafunzi waweze kuzitumia wakati wanasoma somo la kompyuta.

Mfumo mpya wa kisasa wa masomo unayojulikana kwa kimombo kama CBC umeimarisha pia michezo mbalimbali kama vile riadha. Katika masomo, mfumo wa masomo wa CBC mtu anaweza kuwa daktari, vilevile anaweza kujiunga na mambo ya riadha.

Mazingira ya shule yanapaswa kutunzwa na kuwa safi kwa kuwa muda mwingi wanafunzi huwa shuleni. Vilevile, serikali inafaa kuongeza madarasa kwa kuwa wanafunzi wanazidi kuwa wengi na kuongeza madarasa kutosaidia wanafunzi wasifinyane darasani.

Watu husema dalili ya mvua ni mawingu , ila mawingu yakitanda na yageuke na kuwa nyeusi inaonekana kuwa mvua itanyesha, ila yasipotanda na yakuwe ya rangi ya samawati au nyeupe mvua haitanyesha ila jua itawaka .

Katika somo linalojulikana kwa kimombo kama creative arts wanafunzi wakati mwingine huhitajika kutumia tarakilishi au kompyuta ili waweze kuona picha ya vitu ambavyo wanatarajiwa kufanya.

Kwa kuwa elimu imeleta usawa baina ya walemavu na watu wasio kuwa na ulemavu wowote, mwanariadha mmoja kwa jina Kimani ambaye ni mkenya amepata fursa ya kuenda kushiriki katika riadha hiyo.

Kupitia elimu ya kisasa, ambayo inawaleta watu au walemavu pamoja, walemavu wa hapa nchini Kenya wamekuja kwa pamoja, ili kupiga picha ambayo watakayo tumia, wakati ambapo wanaenda kucheza michezo nchi za nje.

Shuleni, watoto wanafunzwa kujua siku za wiki. Ukiingia darasani kwenye ukuta, mwalimu ameandika siku za wiki kwenye ukuta, ili kuwasaidia wanafunzi kuzitambua.

Elimu imewasaidia wanakandanda kuhamasisha talanta yao kwani ilijumuisha wanakandanda waliokuwa na ulemavu na wasiokuwa na ulemavu na waliibuka washindi hapo jana na wakaweza kushinda shillingi milioni tano.

Vitabu vya sayansi vya kompyuta maarafu kwa kimombo computer science vya gredi ya saba vimewekwa katika meza ya mwalimu wa somo la kompyuta ili wanafunzi waje wazichukue na wavitumie darasani.

Katika kitabu cha Kiswahili cha mwanafunzi wa gredi ya pili, hapo mbeleni pamechorwa picha ya watu wawili wanaoshindana kuendesha farasi. Watu hao wanaangaliana ili kuona ni nani atakaye kuwa mshindi.

Katika darasa la gredi la kwanza kwenye shule moja hapa nchini. Ndani ya darasa hiyo kuna chati ambacho kimeandikwa herufi ndogo na herufi kubwa. Chati hicho kinawasaidia wanafunzi kujua jinsi ya kutumia herufi kubwa na herufi ndogo.

Shuleni kila mwanafunzi huwa na dawati yake ambalo anaweza kuikalia wakati wowote, na pia mahali anaweza kuweka vitabu vyake ikiwa havitumii. Pia darasani dawati hivyo huwa vimepangwa kwa njia ya kimsingi.

Mwalimu wa darasa ya gredi ya kwanza katika shule hiyo anajulikana kama Agnes. Mwalimu Agnes anawakaribisha watoto wote wa gredi ya kwanza watakaopenda kujiunga na wao.

Shuleni, watoto wanaelezewa umuhimu wa kutunza misitu, wanaambiwa kuwa wakiharibu misitu kwa kukata miti ili kutengenezea makaa, watakosa miti kwa kuwa miti huleta mvua, na pia msitu huwa nyumbani kwa wanyama wa porini.

Katika elimu ya kisasa kumeongezeka somo la kujifunza kuendesha meli. Katika somo hilo wanafunzi wanajifunza jinsi ya kushindana kuendesha meli. Somo hili linahusisha hadi walemavu.

Kutokana na elimu inayowaleta watu pamoja, hata wale walio na ulemavu. Walemavu sasa wanaweza kushiriki katika michezo mbalimbali ikiwemo michezo ya mashindano ya uendeshaji wa baiskeli. Ila wanapoziendesha lazima wavalie mavazi kama vile, kwa kimombo tunaita helmet , ili iwakinge wasipate madhara yoyote.

Afya ya mtoto ni kitu muhimu ya kuzingatiwa shuleni. Wakati ambapo watoto hawasomi wanapewa ruhusa ya kwenda nje kucheza na wanapo enda kucheza nje wakona vifaa ambavyo wanatumia kucheza na ambavyo pia vinawafurahisha.

Ujenzi wa shule siku hizi umebandilika, mashule mengi siku hizi yanajengwa kama ghorofa, hii ni kutokana na usajili wengi wa wanafunzi katika shule, kwa kuwa wanafunzi ni wengi inabidi shule zimejengwa kama ghorofa ili kuwatosheleza wanafunzi wote.

Baadhi ya michezo ambayo wakenya wanashiriki ni uendeshaji wa baiskeli. Unapoendesha baiskeli, ni sharti uwe umevaa mavazi yanayohitajika. Lazima uvae kile kitu ambacho kitakukinga kwenye kichwa wakati ukianguka ili usipate jeraha kwa kimombo tunaita helmet .

Kwa kuwa elimu imeleta usawa na kuwasaidia wananchi wale wenye uwezo na wasio na uwezo kwa vile ni walemavu kukuza talanta yao, mwanamke mmoja hapa nchini Kenya anakuza talanta yake ya riadha ingawa ni mlemavu.

Aliyekuwa gavana wa jiji la Nairobi, ambaye ni Mike Sonko, ametembelea chuo kikuu cha hapa jijini Nairobi na kuwatafuta na kuungana pamoja na walemavu ambao wanashiriki katika mchezo wa mandondo .

Siku ya Ijumaa tarehe kumi na nne mwezi wa pili wa Februari mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano wanafunzi wa gredi la kwanza walijifunza jinsi ya kutumia na kuandika herufi ndogo.

Kwa vile elimu imeleta usawa baina ya watu walio na ulemavu na watu wasiokuwa na ulemavu. Walemavu sasa wanaweza kushiriki katika michezo ya riadha.

Mchezo wa kuruka maarufu long jump uliandaliwa pale uwanjani Kasarani, na mchezaji wa Kenya Samson Ojuka aliibuka mshindi baada ya kuruka mita tano.

Katika shule nyingi humu nchini, kuna sehemu zilizotengwa ambazo huwa ni gwaride, na kwenye gwaride ni sharti kila shule ifunge bendera ya nchi ya Kenya. Pia shuleni kuna vifaa ambavyo huwekwa katika mazingira hayo ili kuwekea uchafu, hii huwasaidia wanafunzi wasitupe takataka ovyoovyo.

Katika shuleni, katika kile chumba ambacho wanafunzi, huenda kufanyia utafiti wa somo la Bayolojia au Kemia, humo hakuna dawati, kwa hivyo wanafunzi hukalia viti vilivyopangwa na meza.

Elimu ni njia moja ya kuwaleta watu pamoja ili kuonyesha talanta zao. Walemavu hivi sasa wanaweza kuonyesha talanta zao kupitia elimu kwa kucheza mchezo wanaoupenda.

Kwenye majengo kama vile; shule, hospitali au ofisi, ofisi za kiserikali, kuna mahali ambapo watu hutarajiwa kusimama au kukusanyika wakati ambapo moto umetokea.

Katika shule ya upili, kuna somo la Kemia na somo la Bayolojia. Somo hizi mbili huhitaji jengo au darasa la kufanyia utafiti.

Kompyuta ni mojawapo ya vifaa vinavyotumika katika ulimwengu huu wa kidijitali , kompyuta inafurahisha kwani unaweza kutazama video mbalimbali za kukuchekesha au kukufurahisha , pia unaweza kutuma ujumbe kutoka kwako kwenda kwa mwenzako ukitumia kompyuta .

Shuleni kuna vyumba ambavyo vimetengwa ili wanafunzi waende wajifunze somo la kompyuta. Kwenye somo hio wanajifunza jinsi ya kutumia kompyuta na ili kutumia kompyuta hio wanafunzi wana pewa masharti kuwa kile ambacho wanacho fanya katika kompyuta lazima iwe ni ya masomo.

Masomo yameweza kuleta usawa baina ya watu walio na ulemavu na watu walio sawa. Katika masomo ,tu aliye na ulemavu au asiye na ulemavu anaweza kushiriki katika riadha.

Shuleni walimu hasa wa hesabu huwa na vifaa vya kuchora kama vile rula. Aidha kila mwalimu huhitajika kuwa na kifutio chake ambacho anatumia kufuta ubao.

Kwa kuwa maisha ya kisasa yamebadilika na kuwa ya kijiditali, mfumo wa elimu umeleta somo la kompyuta ambalo linasaidia wanafunzi kujua jinsi ya kutumia kompyuta.